Tangazo la bidhaa ya dawa za mifuko. Bidhaa hii ni kidonge cha kutafunwa cha mbwa kilicho undwa kutibu na kuzuia viroboto na kupe kwa muda mrefu. Inaeleza wazi matumizi na uzito unaofaa.

Tangazo la kibiashara la dawa asilia iliyokusudiwa kwa afya ya wanyama wa kufugwa. Inalenga wateja wanatafuta tiba kwa ajili ya mbwa na paka wao.

Kilimo cha kisasa cha bustani ambacho hutumia teknolojia ili kuongeza uzalishaji na kuboresha mazao. Inatoa taswira ya uwekezaji katika teknolojia ya kilimo ili kukabiliana na changamoto za mazingira.

Mandhari ya asili ya msitu mnene uliotunzwa vizuri. Inasisitiza umuhimu wa kutunza misitu na maeneo ya asili kwa ajili ya kuhifadhi wa viumbe hai na utalii. Njia na uzio zinaonyesha juhudi za kuwezesha watu kufurahia uzuri wa asili bila kuharibu mazingira.

Bustani ya kilimo cha kisasa iliyo ndani ya chafu iliyojengwa kwa miti na kufunikwa kwa plastiki nyeupe. Kuna mabomba makubwa yaliyopangwa na kila moja lina matundu madogo. Mimea imepandwa ndani ya matundu haya.

Mwanamke mchanga anafanya kazi ndani ya chafu. Hii inatoa taswira ya kilimo cha kisasa ambapo teknolojia inatumika kuongeza uzalishaji wa chakula hasa katika maeneo yenye nafasi ndogo. Uwepo wa mwanamke mchanga, unaashiria ushiriki wa wanawake na vijana katika sekta ya kilimo.

Njia ya kilimo inayochanganya ufugaji wa samaki na kilimo cha mimea bila udongo kwa kutumia maji yanayozunguka. Ni mfumo unaovutia kwa wale wanaopenda kilimo endelevu na cha ubunifu.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Kuna mabomba mieupe ya plastiki yaliyo na matundu. Mimea hupandwa kwenye matundu haya, pia mimea hupandwa kwenye vikombe vidogo vilivyowekwa ndani ya matundu.

Mfumo huu mdogo wa kilimo unatumia mabomba kama sehemu ya kubandikiza mimea. Mimea imepandwa kwenye matundu yaliyo katwa kwenye mabomba. Chini ya mfumo kuna chombo chenye rangi ya kijani kijano inachotumiwa kukusanya maji na pale nyuma kuna ukuta wa rangi nyeupe.

Kwenye ukulima huu wa kisasa, mimea ya majani mabichi hupandwa kwenye mashimo ya mabomba. Mimea haya hupandwa kwa kutumia maji iki.

Mafanikio ya kilimo hasa uzalishaji wa mboga inasisitiza umuhimu wa kilimo kwa uchumi na uhakika wa chakula pia inaonyesha umuhimu wa mpangilio mizuri na utunzaji wa mazao ili kupata mavuno bora.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vimeenea kwenye sakafu. Sehemu ya gunia inaonekana na pia kuna sehemu ya mguu wa mtu, labda anayetaka kununua vitunguu. Hii inaonyesha kuwa kuna mavuno mengi ya vitunguu vyekundu.

Mimea ya kijani kibichi yamepandwa kwenye shamba kubwa sana. Mimea hiyo imepangwa kwenye laini. Inavyoonekana, shamba hili limelimwa vizuri. Kando ya mimea hayo, kuna barabara ndogo.

Huu ni mtindo wa kisasa wa ukulima. Mimea yamepandwa chini ya nyumba ya kivuli. Kivuli hii inazuia mimea kutoka kwa hewa mbaya na pia kutoka kwa wadudu. Mimea haya yana majani mabichi.

Eneo hili kubwa la kilimo linamwagiliwa maji. Kuna majani mengi ya kijani kibichi na pia kuna mifumo mingi ya kunyunyizia maji. Pale nyuma kuna majengo mawili yanayoonekana kama nyumba za mashambani au majengo.

Shamba hili lililimwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Hili linaashiria kilimo cha kisasa. Kuna safu nyingi za mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi na kuna mabomba kubwa la rangi ya kijivu linalopita katikati ya shamba. Pia kuna mabomba madogo na vifaa vya kuunganisha mabomba hayo. Udongo uko wazi na umelimwa vizuri.

Shamba hili limelimwa vizuri na mimea midogo imepandwa kwa safu ndefu. Kuna mabomba meusi yakiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana wenye rutuba na umeandaliwa kwa kilimo.

Mimea machache ya kijani kibichi yamepandwa kwenye udongo unaonekana kuwa umekauka sana. Kila mmea unanyunyiziwa maji moja kwa moja.